Mwanafunzi wa shule aliye valia sare za shule, anapewa matibabu au chanjo na mhudumu. Ameinua shati lake kwa mkono wa kushoto na mhudumu anaonekana kumdunga sindano mkononi.

Ni katika hospitalini. Mhudumu aliyevaa miwani, barakoa na kuvaa glovu katika mkononi mwake, ameshika shindano. Anaonekana kumdunga yule mwanadada aliyeketi chini kwenye kiti cha plastiki.

Hawa ni wahudumu waliovaa sare zao maalum, wako hospitalini, wamevaa barakoa. Mbele yao kuna vyombo vya matibabu. Mmoja anaonekana kushikilia kimoja na mwingine yuko na daftari mkononi.

Hawa ni wahudumu waliovaa sare zao maalum. Wana wavu wa nywele vichwani mwao na pia wamevaa barakoa. Wamo hospitalini. Wanaonekana kuwahudumia mgonjwa. Wanafanyia mgonjwa huyo upasuaji.

Anaonekana kuwa mhudumu hospitalini, ameubeba maziwa wa unga ,tayari kuichanganya kwa maji ili kuipa mtoto .Kuna meza na kiti iliyo mbele ya mhudumu huyu. Mezani pia kuna karatasi iliyo na maandishi,

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa aliyelala kitandani na mhudumu aliyesimama mbele yake. Mhudumu huyu amevaa mavazi ya kujikinga: barakoa na glovu mkononi. Anamhudumia mgonjwa yule.

Mwanamke mmoja ameketi chini. Mhudumu anamhudumia; amewekewa kifaa cha kupima msukumo wa damu mkononi mwake. Nyuma yake ni makazi mwake. Kuna miti iliyo nyuma ya nyumba.

Wahudumu wengi waliovaa kiakisi yenye rangi ya samawati, wamesimama wote kwa pamoja. Wanamsalimu mtu mmoja anayetabasamu, nao wanatabasamu wakimpokea.

Ni gari lenye rangi nyeupe ambayo inawapa watu huduma za matibabu. Kuna bango na bendera iliyo na maandishi kuashiria huduma hiyo. Watu waliovaa aproni nyeupe wameketi kitako nje ya gari hiyo. Wako tayari kuwapa wagonjwa huduma za matibabu.

Hii ni kikundi la watu walioketi chini kundi hiki kina wanawake na wanaume wanaonekana kuwasiliana, kuna kikundi kingine pia kwa umbali waliovaa aproni nyeupe wanaonekana kuwa wahudumu wa afya.

Kuna hema nyeupe iliyo na maandishi. Nje yake kuna wanawake watatu waliosimama kidete na kutabasamu kwa furaha. Wanaonekana kuleta matibabu katika kijiji hiki.

Mwanaume mmoja anasugua meno yake yaliyopangika vizuri na ni meupe, kutumia kijiti ameushika mkononi, anasugua.

Msichana mmoja anatabasamu. Meno yake yaliyopangika vizuri yaonekana. Ni meupe pe pe pe. Mikono yaonekana, ambayo imebeba vifaa vya kutibu meno. Yuko karibu kumtibu msichana huyu meno.

Ni mtu aliyepanua mdomo chake, na meno meupe yaliyopangika vizuri yanaonekana. Mhudumu aliyevaa glovu na kushika kifaa cha matibabu mkononi, anaonekana kumhudumia.

Mtu amepanua mdomo yake na anasugua meno yake kutumia kijiti. Meno yake yanaonekana yamepangika vizuri na ni meupe.

Ni mtu aliyevaa glovu mkononi na ana aproni yenye rangi nyeupe. Anaonekana pia kuvaa barakoa. Ni mhudumu hospitalini. Amevikishika vifaa viwili mkononi, vinavyotumika kwa matibabu ya meno.

Ni kinywa wazi cha mtu mwenye meno meupe yaliyojipanga vizuri. Ana mwanya unaonekana kwenye ufizi wa juu. Mtu huyu anaonekana kutabasamu.

Kinywa kiwazi cha mtu. Meno meupe yamepangika vizuri. Ulimu unaonekana ndani ya mdomo ule. Amevaa nguo yenye rangi nyeupe.

Ni katika hospitali ya meno. Wauguzi wawili waliovaa sare zao maalumu na wavu wa nywele, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa. Wanaonekana kumpa matibabu ya meno.

Ni wakati wa usiku, ambapo miale ya moto kubwa inaonekana. Ina maana kuna sehemu inayochomeka. Watu waliovaa kiakisi yenye msalaba mwekundu, wanaonekana kusimama pale.

Ni wanajeshi walio kwenye pikipiki, wameketi wawili wawili. Mmoja akiendesha pikipiki hiyo ilhali mwingine ameketi akitazama nyuma na binduki mkononi ukinyooshwa, inaashiria kuwa wako vitani.

Ni ardhi iliyojaa vumbi na matope. Mtu aliyevalia kofia nyeupe anatembea. Mbuzi wengi wanatembea kuelekea mahali pamoja.

Wanaume wanne waliovalia aproni na vitu vya kujikinga wakijaribu kuingia kwenye nyumba hili. Kuna moshi ambayo inatoka mle ndani inaashiria kuwa kuna moto. Hivyo hawa ni wazimamoto na mmoja wao ameshika kifaa cha kuzima moto mkononi.

Meli nyeupe iko baharini na watu wanaonekana wako ndani yake, watu hao ni wasafiri. Maji ya bahari yananyunyiza meli ikisonga. Angaa iko wazi ishara ya hali nzuri ya hewa.

Hapa ni baharini. Watu wengi waonekana wenye mashua. Wamepanda mashua wengine wamevaa kiakisi yenye rangi ya chungwa.

Mafuriko yenye maji machafu mno. Kuna watu wengi waliokando ya mafuriko hayo. miti yameanguka katika maji hayo. Mtu mmoja anajaribu kupita kwenye miti hizo.

Ni gari aina ya lori imeegeshwa kando. Lori hii ni la rangi nyekundu. Ni la zimamoto. Panapo tokea moto, lori hili laja kwa upesi ikipiga king'ora, kuzima moto ule.

Kuna mafuriko mkubwa sana. Miti mitatu yamo ndani ya mafuriko hayo yamesimama. Watu watatu waliova kiakisi ya msalaba mwekundu wamesimama ndani ya maji hayo.

Maji masafi yalio kwenye ndoo yanaonekana. Ndoo hio ina mfereji. Mfereji imefunguliwa na maji yanatiririka. Mtu aliyebeba mkopa ananawa mkono yake yote miwili.

Hapa ni shambani. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi yamemea. Bado ni madogo. Mimea haya ni ya mahindi. Udongo huu una rutuba.

Vijana wanaosafisha mazingira. Mazingira hayo yanaonekana kuwa machafu. Wameweka taka kwenye gunia na kisha kuyabeba. Vijana hao wamevalia barakoa pia kujikinga. Wana msimamizi wao ambaye amevalia aproni yenye rangi ya kijani kibichi.

Gari nyeupe ya hospitali inayotembea imeegezwa kando. Mbele yake kuna gari lingine la hospitali kando kuna nyasi iliyomea.

Ni mashine inayo patikana hospitalini. Inatumika kwa watoto wachanga walio na shida ya afya, sana sana watoto walio zaliwa na homa ya manjano. Huo mwangaza wa samawati husaidia kuwaponya watoto wenye shida hii.

Ni mashine inayopatikana hospitalini. Mashine hii inatumika kwa wagonjwa walio hali mahututi. Ina miguu minne na ina skrini itumikayo kufuatilia hali ya mgonjwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna faili iliyofunguliwa ambayo lina karatasi ilio na maandishi mengi. Karatasi hii ina jina ya hospitali hii kuwa ni Kenyatta.

Ni mashine inayopatikana hospitalini. Mashine hii inatumika kwa wagonjwa kupima msukumo wa damu. Ina miguu minne na ina skrini itumikayo kufuatilia na kuangalia msukumo huo wa damu.

Ni mojawapo ya chumba inayopatikana hospitali ambayo inaitwa chumba cha kutangaza. Mashine hii inatumika kuangalia kilicho tumboni kwa mfano mtoto mchanga tumboni au aina yoyote ya ukuaji tumboni.

Watu Wawili waliovalia koti ya vumbi nyeupe wamesimama. Mashine ya hospitali imo kando yao. Haya yanaashiria kwamba wamo katika mazingira ya hospitali na hivi wanajadiliana.

Hapa ni hospitali. Kuna mgonjwa mmoja ambaye amelala. Anaonekana kuwa ameumia mkono. Kuna mhudumu kando yake anayemwongoza na kumwelekeza jinsi atakavyolala vyema.

Ni mapipa mawili ya kutupa takataka. Moja ni la rangi ya samawati na la pili ni la rangi nyeupe bali lina rangi tofauti kwenye kifuniko chake na sehemu pa kukanyaga ndio kifunguke unapotupa takataka.

Hapa ni hospitalini. Mtu aliyeumia kichwa ameketi chini kwenye kochi kwa vilema . Kando yake amesimama mhudumu aliyevaa sare zenye rangi ya kijani. Kuna mtu aliyesimama kwenye kaunta.

Ni mchoro wa mwanadada aliyevaa nguo ya kijani kibichi ameketi chini na kushika tama. Anaonekana kusongwa na mawazo asijue atacho kifanya. Kando yake kuna michoro ya saa mbili.

Mwanadada aliyevalia blauzi ya manjano, suruali ya kijivu, soksi ya manjano na viatu vya kahawia ameketi chini mkono kwenye uso wake kuashiria anasongwa na mawazo, ana maswali yasiyo na jibu asijue atakachokifanya.

Mwanamke mmoja ameketi chini kitako na kuweka mkono wake wakulia kichwani. Anaonekana kusongwa na mawazo sana, asijue atachokifanya. Kuna maandishi pia yanaonyesha, jinsi mtu anavyo epuka msongamano wa mawazo.

Kisanduku nyeupe ndogo iliyo na maandishi. Ina dawa aina ya vidonge, inayotumiwa kupunguza maumivu mwilini. Imeandikwa kuwa ina vidonge elfu moja.

Ni dawa ya maumivu iliyoko kwenye kisanduku kidogo ya rangi ya samawati. Ina maandishi kuwa ni dawa iliyo bora na inayoponya homa. Zimo vidonge ishirini ndani.

Ni Sanduku ndogo ambayo ina maandishi mengi makubwa na madogo na pia limechorwa jino pamoja na ufizi wake. Ni dawa ya meno ambayo hutumiwa kwa tatizo la jino au meno.

Mwanamke anaonekana kumpea msichana mdogo chanjo kwenye mdomo msichana huyu anayepokea chanjo hio mdomoni huku mkono wa mwanamke wa pili ukimshikilia kichwani iliapokee hio chanjo.

Mama amembeba mtoto mchanga mkononi nae daktari ana sindano mkononi mwake. Yuko tayari kumdunga mtoto yule. Mtoto anapewa chanjo au anaeza kuwa ni dawa ya kumponya. Hii inaonyesha kuwa mama na mtoto wameenda hospitalini wako katika sipitali.

Hapa ni hospitalini. Mama mmoja ameketi kwenye kitanda, huku amembeba mtoto mchanga. Mhudumu aliyevaa sare yake maalum anaonekana kumhudumia mtoto yule. Kando yake kuna kitanda kingine ambapo mtu amelalia.

Watu wawili wameketi chini na mkono yao inaonekana. Mkono wa mtu mmoja umevaa glovu na unaonekana kutoa damu kutumia mrija katika mkono mwingine. Damu unatolewa katika kidole cha katikati.

Mtoto mchanga anaonekana kulia kwa uchungu mwingi. Kuna mkono ambayo umemshika mkono wa mtoto huyu na kuonekana kumdunga sindano mkononi.

Ni mkono wa mtu ambao yaonekana kuugua. Ina kidonda moja kuu iliyo na shimo na kuonekana kuwa chungu sana. Kando na hio, kuna vijidonda ndogo ndogo pia kwenye mkono huo.

Hapa ni hospitalini. Kuna mikono ambayo inavalisha mtoto mchanga aliyezaliwa nguo. Kando yake kuna kitanda na kitanda kingine kidogo cha watoto. Na mashine inayoleta joto chumbani pia.

Watoto wanne wenye umri mdogo wanaonekana wakisoma. Wameketi chini kwenye mkeka. Wanakitabu kimoja ambacho wote wamezingira na wanakionyesha kwa mikono yao na kukisoma.

Hapa ni hospitalini. Mtoto mchanga amelazwa katika kitanda. Anaonekana kulia. Muuguzi amesimama kando yake. Anaonekana kumpa dawa.

Ni chupa ya gilasi iliyo na dawa ndani yake. Ina maadishi inayoashiria kuwa ni chanjo. Chanjo hii hupewa watoto wadogo mara tu wanapozaliwa.

Hapa ni uwanja wa michezo watu hao wanacheza mpira wa kandanda, kunaaliyejitega na kuanguka chini. Msimamizi wao amevaa nguo ya manjano, kwa umbali mashabiki wanaonekana.

Mtu aliyeinama chini na kushika goti lake kwa mikono yake miwili, ishara kuwa ina uchungu. Amevaa kaptura yenye rangi nyeusi na ana saa mkononi. Yupo katika barabara. Kwa umbali, jua linachomoza.

Mchezaji aliyevaa sare zenye rangi ya kijani kibichi na glovu mkononi ameanguka chini na anaonekana kuwa na maumivu mengi sana mguu wake wa kulia. Mguu wake umevunjika na mchezaji huyu analia.

Kifaa hiki nyeusi kinapatikana katika ukumbi wa mchezo humo watu huenda kujenga misuli na pia kufanya tizi ,ni mojawapo ya vifaa vitumukavyo kwa kufanya tizi au kujenga mwili.

Mtu mmoja ameketi chini kitako kwenye jiwe, amezingirwa na mawe kadhaa. Kando yake ana baiskeli ambayo amelalisha chini. Anaonekana kuchoka mno, amevalia glovu mkononi na kofia kichwani. Kando kidogo, kuna miti na nyasi.

Hapa ni shambani. Mimea yenye rangi ya kijani kibichi yamemea, ikiwemo mimea aina ya mahindi. Kwa umbali kuna miti mingi iliyomea kwa pamoja.

Shamba hili, ina mimea ambayo imemea kwa wingi sana. Ina rangi ya kijani kibichi. Wingi wa mimea hiyo imefanya kuwa kama kichaka. Inaonekana kuwa ni magugu iliyojaa.

Ni migomba za ndizi zilizonawiri vizuri sana. Kuna pia magugu mengi ambayo yamemea. Kwa umbali miti mirefu unaonekana pamoja na nyumba, mazao haya yanaonekana kuwa kuwa mazuri.

Hii ni kichaka na ina magugu mengi sana iliyomea ,magugu haya yanatoa maua kuonekana kuvutia yamesambaa pakubwa katika shamba hili ingawa magugu hayana umuhimu mkubwa sana.

Ni mimea ambayo inaonekana kunawiri vizuri sana. Matawi ya rangi ya kijani kibichi yamejaa, ishara kuwa mimea hii, inapata maji ya kutosha, na hata mwangaza wa jua unaonekana kuiga ipasavyo. Ingawaje, ina matawi kadhaa ambayo yamegeuka manjano.